Mtu mmoja ambaye amevalia nguo yenye rangi ya manjano na kofia yenye rangi ya manjano, anapulizia ng'ombe dawa. Ng'ombe huyu ni wa rangi nyeusi na nyeupe. Amesimama huku akipuliziwa dawa. Mtungi wa dawa ni wa rangi ya manjano, umebebwa mgongoni.

Watu wanapeleka ng'ombe zao kwenye dip ili kutoa kupe. Ng'ombe hawa ni wa rangi nyeusi. Mama mmoja amevalia kofia yenye rangi nyeupe kichwani. Mzee mwingine amesimama huku akitazama. Mjengo wenyewe umejengwa kwa mbao na sehemu nyingine ina ukuta wa matofali. Imeekwa mabati yenye rangi ya samawati.

Mama mmoja ambaye amevalia kijikaratasi cheupe kichwani na koti la maabara lenye rangi nyeupe na viatu vya mvua vyenye rangi nyeupe, ameketi kwenye kiti ambacho ni cha rangi ya kijani kibichi. Wazee wawili wameinama kwenye sufuria, nao wamevalia viatu vya mvua vyenye rangi nyeupe, wamevalia koti ya maabara yenye rangi nyeupe na wana vijikaratasi kichwani.

Ndizi zimening'inia kwenye mgomba. Ndizi zenyewe ni za rangi ya kijani kibichi, dhahiri kuwa bado hazijaiva. Mgomba huu una matawi ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi.

Ng'ombe ameundiwa sehemu yake ya kukamuliwa kwa vijiti. Amesimama huku anakamuliwa na mama aliye keti. Ameshikilia jagi yenye rangi nyeupe. Mama huyu amevalia kofia yenye rangi nyekundu. Amevalia nguo zenye rangi nyeusi.

Mama amesimama huku anaosha ng'ombe. Maji yanatoka katika mrija ambao ni wenye rangi ya kijani kibichi. Ng'ombe wenyewe ni wa rangi nyeupe. Wamesimama sehemu ambayo inaaminika kuwa ni sehemu ya kukulia chakula chao. Ng'ombe wengine wako katika sehemu ya pili huku wakitazama.

Ndizi zimeiva. Zina rangi ya manjano. Mama mmoja ameinama kwenye kreti ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi. Amevalia kitambaa kichwani. Mama mwingine ako kando huku akitazama. Mtu mmoja amesimama kando ya ndizi hizi akiwa amevalia nguo zenye rangi ya kijani kibichi.

Ndizi iko kwenye mgomba, ni yenye rangi ya kijani kibichi, dhahiri kuwa bado hazijaiva. Mgomba wenyewe una matawi ambayo ni yenye rangi ya kijani kibichi. Matawi mengine yamenyauka na matawi mengine yanaonekana kuwa yenye afya.

Mahindi yamening'inizwa katika sehemu ya juu ya nyumba kwa kutumia kamba, mengine yamechomwa yakaiva ilhali mengine ni mabichi. Kichupa kimesimamishwa kwenye mbao, kichupa chenyewe ni cha rangi ya manjano. Mbao hizi ni dhahiri kuwa zimechomwa na moto ni zenye rangi nyeusi kwa sehemu nyingine ya rangi ya manjano.

Sakafu ya chumba hiki kimeundwa na vigae ambavyo ni vyenye rangi nyeupe. Ndizi zimewekwa kwenye vigae hivyo. Ndizi zingine zimewekwa kwenye kreti. Ndizi hizi zimeiva, ni zenye rangi ya manjano dhahiri kuwa ziko tayari kuliwa.

Mtu mmoja ambaye ni wa jinsia ya kike, amevalia nguo ambaye ni ya rangi ya samawati. Amebeba kifaa cha kupulizia dawa ng'ombe. Anampuliza ng'ombbe ambaye ni mwenye rangi nyeupe. Ng'ombe hawa wamejengewa sehemu kwa kutumia chuma. Wamesimama wote wakipulizwa dawa.

Ndizi mingi zinaonekana zikiwa zimepangwa kwa pamoja, yenye rangi ya kijani kibichi ambazo zinaonekana kuwa hazijaiva. Zinaonekana kuwa zinabebwa na mtu ambaye anaonekana kuwa wa kiume, wakingoja wanunuzi.

Mtu mmoja amesimama katikati ya ndizi. Anazitazama ndizi zake zenye rangi ya kijani kibichi. Amevalia kofia ya rangi nyekundu. Ana nguo ya rangi nyekundu na kaptura ndefu yenye rangi nyeupe. Migomba ya ndizi ina matawi ya rangi ya kijani kibichi. Ndizi zenyewe pia ni za rangi ya kijani kibichi dhahiri kiwa hazijaiva.

Mitungi ya maziwa ya chuma imefungwa kwenye pikipiki kwa bladder , mzee mmoja ameshikilia pikipiki, mzee mwingine amesimama kando ya pikipiki akiwa amevalia koti yenye rangi ya manjano. Mtungi mmoja wa maziwa umesimamishwa chini.

Daktari yupo kwenye maabara. Amevalia koti ya maabara yenye rangi nyeupe. Ameshikilia kichupa kidogo kwenye mkono. Kuna picha ya rais wa zamani Uhuru Kenyataa ukutani.

Bidhaa za kukamua zimeingizwa kwenye matiti ya ngo'mbe. Ngo'mbe hawa wamesimama kukamuliwa huku wakinywa maji. Bidhaa chenyewe kina mifereji. Ni cha chuma na kina rangi nyeupe.

Ndizi hii inayoning'inia kwenye mgomba iko tayari kuvunwa. Ina rangi ya kijani kibichi. Mzee aliyevalia viatu vya mvua na kaptura ndefu yenye rangi nyeusi, ameinua mikono kuiguza na huku akiitazama ndizi hio.

Mwanaume huyu amevalia viatu za mvua yenye rangi nyeupe na nguo yenye rangi nyeupe. Amesimama kando ya ng'ombe yenye mchanganyiko wa rangi nyeupe na nyeusi. Imesimama tayari kukamuliwa.

Akina mama wanakata ndizi, iliyo kwenye mgomba. Mama mmoja amembeba mtoto mgongoni. Amevalia nguo yenye rangi nyekundu na kitambaa chenye rangi nyekundu. Mama mwenzake amevalia kitambaa cheupe. Ameshikilia kisu akikata ndizi kutoa kwenye mgomba. Ndizi ni ya kijani kibichi, mgomba una matawi yenye rangi ya kijani kibichi.

Mama anamkama ng'ombe, maziwa yanamwagika kwenye ndoo yenye rangi ya kisamawati, ng'ombe imefungwa miguu yake ya nyuma kwa kamba. Kuna ng'ombe wengine hapo kando ambao wamesimama.

Ndizi zenye rangi ya kijani kibichi zimekusanywa na kuwekwa pamoja sakafuni. Biashara zimenoga maeneo haya. Watu wamekusanyika, wa kununua na wa kuuza. Mwingine amesimama akiwa na shati yenye rangi nyekundu akitazama ndiz hizi.

Ng'ombe anayekamuliwa, amefungwa kwa kamba miguu zote mbili za nyuma akiwa amesimama, anayekamua amevalia viatu vyeusi na maziwa yanaingia kwenye ndoo ya chuma, ng'ombe ana mchanganyiko wa rangi nyeusi na nyeupe.

Watu wanaonekana wakipakia ndizi ambazo hazijaiva kwenye lori mbili. Lori moja ikiwa yenye rangi ya samawati, ingine ikiwa yenye rangi ya kijani kibichi. Miti inaonekana kwa umbali na vijumba vidogo vilivyofunikwa na makaratasi.

Mzee mmoja anapanda mgomba wa ndizi. Una matawi ya rangi ya kijani kibichi. Watoto wengine wamesimama kando wanatazama jinsi anavyopanda. Pikipiki nayo imeegeshwa hapo kando. Mzee mwenyewe aliyeinama amevalia nguo ya juu yenye rangi ya kijani kibichi.

Watu wawili wanamwaga maziwa kwa kifaa wakitumia kichungi cha rangi ya manjano. Wamevalia nguo nyeupe. Wana barakoa mdomoni ya rangi nyeupe. Wamevalia vijikaratasi kichwani vya rangi nyeupe.

Migomba ya ndizi imepandwa katika mashimo. Ndizi ina matawi ya kijani kibichi, imepangwa kwa mistari, ndizi zingine zimepangwa mbili mbili, zingine zimepandwa zikiwa moja katika kila shimo.

Ndizi zilizosimamishwa ni za rangi ya manjano. Zimeshikiliwa kwa mkono. Ni dhahiri kuwa zimeiva vizuri tayari kuliwa. Kando yake kuna ukuta ambao umepakwa rangi nyekundu.

Migomba ya ndizi imepandwa kwenye mashimo ambayo yamechimbwa kwenye mistari. Migomba hii ya ndizi ina matawi ya kijani kibichi, haijafikia kiwango cha kuweka ndizi bado.

Ndizi imegombolewa ,mtu ameshikilia ndizi iliyogombolewa kwenye mikono ,kando yake kuna zile ambazo bado hazijagombolewa, ziko kwenye matawi yake. Zina matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Dereva wa pikipiki anaendesha pikipiki kwenye barabara kuu, amebeba mitungi ya maziwa. Gari ziko mbele yake; lori na gari ndogo, gari ndogo ni la rangi nyeupe, kuna mtu mmoja anatembea kando ya barabara, huku magari mengine yameegeshwa kando ya barabara.

Ng'ombe wenye rangi nyeusi na nyeupe wanalishwa. Wamefungiwa sehemu ambapo kila ng'ombe ana sehemu yake. Kuna vyakula zaidi kwenye vijigunia ambavyo vimelazwa kando. Vijigunia ni vya rangi nyeupe.

Akina mama wanapakua mchele kwenye sahani, sahani tatu ni za rangi ya kijani kibichi, mbili ni za rangi ya samawati. Mama mmoja ameweka kijiko kwenye sahani moja ya mchele, wengine wametazama.

Kina mama wanaandaa vyakula. Wamepakua mchele kwenye vijisani vidogo. Vijisani vitatu vina rangi ya kijani kibichi. Vijisani vingine viwili vina rangi ya samawati. Mama mmoja ametilia kijiko kwenye kijisani kimoja. Cha mchele. Amevalia kitambaa kichwani.

Ng'ombe wa kukamuliwa amefungwa miguu, anaonekana akiwa amewekwa mashine ya kukamua . Kuna ng'ombe wawili. Ng'ombe mwenyewe ana rangi nyeusi na rangi nyeupe kwa mchanganyiko .

Mzee amesimama shambani. Shamba lenyewe ni la ndizi. Migomba ya ndizi imepandwa kwenye mashimo. Migomba ina matawi yenye rangi ya kijani kibichi. Imepandwa kwenye mistari.

Mama amefurahi huku akikama ng'ombe. Ng'ombe huyu ni wa rangi nyeupe na nyeusi. Mama mwenyewe ameshikilia kibuyu ambapo maziwa inaingia ndani. Amevalia nguo yenye rangi ya samawati na amejifunika shuka mabegani.

Daktari yuko kwenye maabara. Amevalia barakoa yenye rangi ya samawati mdomoni. Ana miwani, amevalia glovu yenye rangi ya samawati mikononi wake. Amevalia koti ya maabara yenye rangi nyeupe.